Mkulima yumo shambani mwake, mkulima huyo ambaye amevalia magwanda rasmi ya kuzuia kemekali ziziweshe kumshika, mgongoni ameubeba mtungi wa kubeba dawa za kunyunyusia mimea, huku anaendelea kunyunyusia mimea yake.

Kituo cha kuwalea watoto wachanga. Kuna hudumu wa afya wa jinsia ya kike na mashine spesheli ambayo hutumika kuwalea watoto hawa ambao wameweza kutoka mapema tumboni.

Sehemu ya hospitali, chumba cha kushughulikia meno. Madaktari wawili wa jinsia ya kike wanaendelea kumshughulikia mgonjwa aliyelazwa kitandani.

Mwanaume mmoja wa kimaasai amevalia barakoa huku akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu huyu ni wa jinsia ya kike.

Chumba cha upasuaji. Madaktari wa upasuaji wamo katika chumba hiki pamoja na mgonjwa ambaye anaendelea kufanyiwa upasuaji. Madaktari hao wamevaa nguo rasmi za upasuaji.

Sehemu ya jumba ilio poromoka, kuna wafanyakazi ambao wako kwenye sehemu hiyo wakiendelea kutafuta vitu pale chini. Watu hawa wameweza kuvaa nguo rasmi na pia kichwani wameweza kuvaa kaviala zinaweza kuwazuia kushikwa na kitu chochote.

Mwanamke mmoja anaendelea kufurahia akiyachota maji kutoka kwenye pipa ya maji. Amechukua mtungi ameueka kwenye beseni mbili uku aendelea kuyateka maji.

Gari la lori, gari hili ni maalum la kuweza kuvuta uchafu unaotokana na choo. Gari hili limesimamishwa na kuna wahudumu ambao wamefikisha pipa za kutoka katika tanki hilo la gari hadi kwenye shimo ili kuweza kuvuta uchafu.

Sehemu hii imekumbwa na mafuriko makubwa. Mafuriko haya yamefanya maji yamesambaa kila mahali. Kunaonekana magari yanayoendelea kupita kwenye maji, pia yanapita kwa ugumu ambayo si rahisi kupita yenye wanang'ang'ana kupita katika...

Wahudumu wa afya wa jinsia ya kike. Wahudumu hawa wa afya ambao wamevaa sare ya kiafya nyeupe pia wamevalia barakoa wana mgonjwa na pale mezani kuna kifaa ya kupimia shinikizo.

Mama mjamzito pamoja na mkunga wa nyumbani, mkunga anaendelea kuangalia ujauzito wake ameshikilia mkono tumbo kuthamini kwamba kijitoto kilicho ndani kama kiko katika hali sawa.

Muhudumu wa afya yuaonekana yuko katika ofisi yake. Kuna mgonjwa ambaye amekuja kutafuta maelezo kutoka kwa muhudumu huyu. Muhudumu huyu jinsia ya kike anaendelea kumpa mashauri na kumwelezea mgonjwa yule ambaye anasikiza kwa makini.

Tangazo linalotangaza daktari wa dawa za kienyeji. Daktari huyu ana dawa aina mbalimbali kama vile: dawa za mapenzi, dawa za nguvu za kiume, dawa za kufunga mke, na pia dawa za kufanya mme awe karibu na pia kuna namba yake ya simu.

Wahudumu wa afya ambao wako kwenye sare zao rasmi za kiafya .Wanaendelea kushughulika na shughuli za kuwapa watoto chanjo. Mbele kabisaa kuna mhudumu jinsia ya kike ambaye ameshika sindano mkononi anamdunga mtoto mdogo.

Kituo cha kliniki. Kuna wauguzi ama madaktari katika kituo hicho watatu. Mama mmoja amemleta mwanawe ili kupata chanjo. Wauguzi hawa wameweza kuvaa zile nguo zinazoonyesha wao ni wauguzi.

Mafuriko yameweza kukumba sehemu hii. Njia imeeza kuporomoka na pia maji yameweza kusambaa kila mahali. Watu wanaonekana wameshindwa kupita kwa njia ambayo imeweza kuporomoka na kutapakaa.

Sehemu ya hospitali. Ni sehemu ambayo ni ya kulea watoto wachanga ambao wamezaliwa wakati siku zao za kuzaliwa hazijafika. Kuna wahudumu wa hospitali hii wanaendele kuhudumia watoto hawa wachanga.

Ajali imetokea barabarani. Ajali ambayo imehusisha gari la kubeba mafuta ya petroli na gari lingine dogo. Kuna wananchi ambao wanajaribu kuzima moto pale na wengine wanaendelea kuchukua picha.

Mhudumu wa afya wa kijinsia ya kike pamoja na wananchi aliyekuja kutafuta matibabu katika hema ili anaendelea kudungwa sindano huku viti zikionekana pale ambapo wagonjwa wengine wamekuja kungojea huduma hizi.

Sehemu ambayo kuna vyoo vya umma. Vyoo hivi vinatumika na mtu yeyote na baada ya kuvitumia kuna pesa ambazo zinalipwa. Mtu mmoja anaonekana akiingia ndani na sehemu ya nyuma kule kunaonekana kuwa na mwavuli.

Mafuriko yameweza kutokea katika sehemu hii maji yamesambaa kila mahali wanawake wawili wanaonekana wakipita kwenye maji huku wakiwa na fimbo au vijiti vya kuwezakuwasaidia kutembea.

Msitu unaendelea kuungua. Moto mkubwa umeweza kushika nyasi na unaendelea kuungua. Kuna wa, wahuduma wa, waku, ku, kuzima moto wanaendelea kupambana na kuzima moto huu ambao umeenea kwa kasi.

Mhudumu wa afya anaendelea kumpa mtoto huyu chanjo ambaye ameletwa na mama yake. Pale pia kuna watu wawili wenye jinsia ya kiume ambao wameweza kuvaa barakoa.

Tagazo la matibabu ya kiasili ya Masai Herbal . Tangazo hili linaonyesha jinsi dawa hizi za kiasili zinavyo, zitakavyotumika katika kuwasaidia wale wananchi wanaotoka Tanzania na nchi zingine.

Sehemu hii imekumbwa na mafuriko. Maji imesambaa kina mahali. Nyumba mingi zimeweza kuzama ndani ya maji pasionekane hata mahali pa kupita au mahali pa kuketi.

Moto unaonekana kuwaka kwenye kijitaka kidogo pale. Mwanamke mmoja ameshikilia mtungi wa gesi anaendelea kuzima moto ule ambao unaendelea kuwaka.

Sehemu ya hospitali, chumba cha kuwalea watoto ambao wamezaliwa kabla muda wao wa kuzaliwa. Muhudumu wa afya anaendele kumwangalia mtoto huyu ambaye yuko kwenye mashine na kumpima kuona afya yake.

chumba kilicho bomoka ama kilichobomolewa, wanaichi wako pale wamehamaki kuona chumba kilichoboromoka wengine wao wako na simu mkononi wanaendele kuchukua picha cha kile nyumba kilicho boromoka.

Chumba cha kujifungulia, mama amelala kwenye kitanda maalum ambapo ni baada ya kujifungua, amemshika mtoto wake mkononi na amefurahia kupata mtoto wake.

Chumba cha wagonjwa, chumba cha kulazwa wagonjwa. Kuna mgonjwa jinsia ya kiume ambaye amelazwa. Mgonjwa huyo anaonekana kuwa na majeraha kichwani na kwenye mkono. Katika majeraha ya kichwani ameweza kufungwa bandeji na ameweza kulala kwenye kiti.

Daktari wa meno pamoja na mgonjwa wake wako kwenye chumba cha kuangalilia meno. Daktari anaendelea kuangalia mgonjwa wake meno na pale pia kuna tarakilishi ambayo inasaidia kuonesha jinsi meno yanavyoendelea.

Kichupa kidogo ambacho ni cha rangi nyeupe. Kichupa hii kimebeba dawa za kiasili ya muarubaini. Chupa hiki pia kinaeleza mahali ambapo dawa hizi zinatoka na zilitolewa na nani.

Hospitali ya kaunti ya Ahero, imeweza kukumbwa na mafuriko, maji yamejaa kila mahali na kufunika kila sehemu, ambako ni vigumu wagonjwa au watafutaji wa huduma kufika pale.

Darasa, wanafunzi wanaonekana kuwa darasani, wameketi kwenye madawati, mwalimu wao amesimama mbele, hapo mbele pia kuna viti viwili. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameitwa mbele ili kuweza kuwaelezea wenzao.

Tangazo linaloonyesha dawa ya kutibu kuuma na kichwa, dawa hizi zinaeleza kuwa zinatibu matatizo ya kichwa na kuweza kuzuia kisunzi cha mara kwa ,katika tangazo hili kuna picha ya wanaume watatu ambao wameshikilia vichwa zao.

Hospitalini chumba cha kung'olea meno, madaktari wawili wa jinsia ya kike wanaendelea kumhudumia mgonjwa wao ambaye amelazwa kwenye kitanda, wanatumia vifaa maalum kuangalia katika kinywa chake.

Chumba cha kufanyia mazoezi kuna mwanaume mmoja pamoja na mwanamke , wameweza kumshikilia mtoto mdogo , mwanaume ameweza kumshikila mtoto huyo miguu naye mwanamke amemshikilia mikono , wanaendelea kumfanyisha mazoezi .

Hospitalini, madaktari wawili wa jinia ya kiume wameweza kuvalia barakoa. Kuna mgonjwa jinsia ya kike ambaye analala kwenye kitanda. Wahudumu hawa wanaonekana kuwa ni wahudumu wa meno waendelee kung'oa mama huyu meno.

Kituo cha meno ,kuna mduhumu wa afya wa kijinsi ya kiume. Mhudumu huyu ni wa meno ambaye ana mgonjwa wake wa meno anaendelea kumhudumia kumgoa meno yanayomsumbua.

Sehemu ya hospitali. Daktari wa jinsia ya kiume yuko na mtoto msichana anaendelea kumshika mkono kuangalia mkono wake jinsi ulivyo. Mtoto msichana huyu ameweza kuangalia daktari.

Mkulima ambaye amevaa sare za kuzuia dawa na pia ana kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni mwake anaendelea kunyunyuzia dawa mimea yake.

Mhudumu wa afya ambaye amepeleka afya mashinani ameketi kwenye hema, mhudumu huyu anaendelea kumuuliza mwanamke aliyeleta mtoto wake ili kuweza kuhudumiwa, anaendelea kuuliza mwaswali kuhusiana na afya ya mtoto wake.

Eneo la mafuriko. Maji yamesambaa kwenye njia rasmi. Watu wanashindwa pa kupita, magari pia inagagana kupita. Kuna ambulance pia ambayo inaendelea kugagana kupita.

Sehemu ya hospitali mahala ambapo pa kuangaliliwa macho. Mgonjwa huyu amekuja kuangaliliwa macho yake. Daktari wa macho kwa kutumia kifaa maalum anaendelea kuangalia macho yake ili kutadhmini shida yake.

Wadi ya wagonjwa, wagonjwa wanaonekana wamelala kwenye vitanda vyao na wamekuja kuonwa na familia zao. Mbele kabisa kuna mgonjwa ambaye anaonekana kuwa ameumia katika sehemu yake ya mguu, mguu wake umeweza kuvimba na ameweza kumwedekeza.

Chumba cha uzazi, kuna wakunga wawili ambao wamewabeba watoto wachanga wawili, wakunga hawa wanamsaidia mama ambaye amejifungua wakati nzuri.

Kichupa kidogo cha rangi nyeupe, kichupa hiki kimeweza kubeba dawa, vidonge vya dawa. Vidonge hivi ni vidonge vya kingono.

Sehemu ya chumba cha afya, sehemu ya watoto wachanga. Mhudumu wa afya anamhudumia mtoto mchanga ambaye alizaliwa kabla ya wakati wake kuzaliwa kufika. Amewekwa katika mashine rasmi ambayo inamsaidia kupumua.

Mkulima wa mahindi ambaye ameeka mtungi wa kunyunyizia mimea dawa mgongoni, akiendele kunyunyizia mimea yake dawa, huku amevaa magwanda rasmi ya kujikinga na dawa hizo.

Eneo au duka la kuuza maji ya matumizi. Duka hili ni la Boya Water Project . Kuna wanunuzi wa maji hii ambao wamekuja kuyateka maji haya.

Vichupa vidogo vidogo ambavyo vina dawa ya chanjo. Chanjo hii ni ya kuzuia magonjwa kama ya suria na kideri na mengineyo ambayo husumbua watoto.

Mmama mmoja ameleta mwanawe, amemshika mwanawe mkononi huku muuguzi anaendelea kumpa mwanawe chanjo, chanjo hii ambayo ni ya magonjwa mbali mbali.

Mhudumu wa afya, aliyevalia barakoa mdomoni amekishika kichupa kidogo anaendelea kutoa dawa ndani ya kichupa hiki. Mhuduma huyu anaonekana ni mhudumu wa kupeana chanjo. Anaendelea na shughuli zake,

Wahudumu wa afya wako pale kuwahudumia mama ambao wameleta watoto wao ili watoto wao waweze kupata chanjo. Wahudumu hawa ni kutoka kwa kitengo cha kitaifa cha kiafya.

Mafuriko makubwa sana yameweza kushuhudiwa katika sehemu hii, mafuriko haya yameweza kubomoa njia na daraja, miti imeweza kuanguka ndani ya mto, watu wengi wamesimama kushuhudia mafuriko.

Mhudumu wa jinsia ya kike yuko na kipaza sauti anaendelea kupaza sauiti akipita kwenye vijiji ilikuweza kupeana chanjo. Ako na mama mmoja pia ambaye anatembea pamoja naye.

Sehemu ya hospitali ya meno. Sehemu hii kuna wahudumu wa afya, wanaendelea kumhudumia mgonjwa wa kike ambaye ana shida ya meno, wameeza kueka vifaa maalum katika mdomo wake.

Tangazo linalotangaza daktari wa dawa za asilia. Tangazo hili linaonyesha jinsi daktari huyo wa madawa za asilia anatibu magonjwa mbalimbali.

Sehemu ya hosptili. Kuna muuguzi anayeendelea kumpa mtoto chanjo ambaye ameletwa na mama yake. Mama pamoja na muuguzi wao wameeweza kuvaa barakoa.

Mhudumu wa afya ya jinsia ya kike ameweza kuvalia barakoa, muhudumu huyu anaonekana ni wakuhudumia usafi wa meno, ameshikilia kimchongo kinachoonyesha meno na ufisi wa meno, anaweza kumuonyesha yule mtafutaji huduma ambaye amefika hospitalini jinsi ya kutunza meno yake.

Kituo cha afya. Mgonjwa jinsia ya kike, amelazwa kwenye kitanda maalum, huku pia, mhudumu wa afya jinsia ya kike, akitumia kifaa maalum amemweka mdomoni ili kuangalie.

Kituo cha afya. Kuna yule mhudumu wa afya wa kiume ambaye amevalia barakoa pamoja. Anaendelea kuangalia mgonjwa wake meno, na pia kuna wale wa, wa, watu wawili ambao wamekuja kutafuta huduma za kiafya.

Chupa ambayo ina vidonge vya kumeza, vidonge hivi ni vya kuongeza madini chuma katika mwili madini haya pia kuna vitamini, ba sita na ba kumi na mbili.

Chupa hizi zina dawa za kuongeza maadini ya vitamini aina mbalimbali, vitamini hizi ni za aina mbalimbali ili kusaidia mwili kukua.

Mwanamke mmoja wa kisomali ameleta mwanawe kwenye kliniki. Mwanawe ni anaendelea kupewa chanjo na mhudumu wa afya wa kike. Mwanamke huyu amemshikilia mwanawe wakati anaendela kupewa chanjo.

Sehemu ya hospitali. Mgonjwa ambaye katika kidevu chake yuko na barakoa. Muuguzi anayemhudumia pia amevaa barakoa na magwada rasmi. Anaonekana kumpa chanjo ya kuzuia homa kali ya Corona.

Mhudumu wa afya wa jinsia ya kike pamoja na mama ambaye amemleta mwanawe. Mhudumu wa afya huyu anaendelea kumpatia mtoto huyu chanjo, kumimina chanjo hii akatika mdomo ya mtoto huku mama mtoto amemshikilia.

Hospitalini, muuguzi anaonekana mikononi mwake anaweza kumshika mtoto mchanga ambaye ameweza kuzaliwa ,anaendelea kukiangalia kitoto hiki ambacho amekifunika kwenye blanketi kisiweze kuhisi baridi.

Sehemu hii imeweza kukumbwa na mafuriko. Ni sehemu ambayo inaonekana kubwa sana na mafuriko yameweza kusambaa kila mahali. Kila kitu kimeweza kuzama ndani ya maji, ni miti tu ambayo inaonekana juu kwa juu.

Hospitalini sehemu ya kupeana maelezo. Mhudumu wa afya anaendela kumuuliza mgonjwa maswali ili kutathmini ugonjwa wake au kujua ni nini kinacho msumbua.

Kichupa cha rangi nyeupe. Kichupaa hiki kimebeba dawa ya asilia, dawa hii ni ya Nyiri Sugu. Dawa hii inaonnekana kutibu magonjwa mbalimbali.

Nzige wameweza kuvamia mimea, nzige hawa ni wengi mno sana na wanaonekana kuvamia mimea ya jani kibichi na kuweza kula mimea hiyo.

Ajali imeweza kutokea, basi pamoja na lori la kubeba mafuta ya petroli yamegongana. Watu wameweza kujazana pale kuendela kuokoa majeruhi waliobakia kutoka kwa ajali.

Sehemu ya boma. Sehemu hii kuna choo ambayo imejengwa na mabati ya rangi mbili. Pia katika sehemu hii kuna nyasi zilizoonekana na miti ambazo zinaonekana.

Sehemu ya hospitali, mama mmoja amemshika mwanawe, hii ni baada ya kujifungua. Ameshika mwanawe na ameweza kufurahia baada ya kujifungua.

Chumba cha wagonjwa. Kuna mhudumu wa afya anayemhudumia mgonjwa ambaye anaonekana ameumia mkono wake. Mkono wake umetundikwa kwenye kitundiko ilikuunyorosha.

Sehemu au chumba cha meno, chumba cha meno cha dental care , kwenye ukuta kuna kuna tarakilishi inayoonyesha daktari ambaye amepanua kinywa chake kuonyesha meno.

Tukio la huduma ya afya ni chanjo au uchunguzi wa kiafya. Kuna mtoto mdogo anayepokea huduma wa kiafya kutoka kwa daktari anayemshughulikia.

Wanawake watatu ama wanne wameeza kubeba mitungi ya maji vichwani mwao, wanaonekana kutoa maji hayo kwa umbali. Wanawake hao wamejifunga shuka pamoja kuonyesha utamanduni za kimasai ama Turkana.

Mama ameleta mwanawe, ameshika mwanawe mkononi. Mhudumu wa afya wa kijinsia ya kiume anaendelea kumpa mtoto huyo mdogo chanjo. Mama huyu anaangalia kwa makini mtoto huyo akipokea chanjo hiyo.

Kituo cha afya. Daktari wa jinsia ya kike ameshikilia kijitabu anaendelea kuandika maelezo anayopewa. Kuna mtoto mdogo ambaye ameletwa pale ili kupata matibabu.

Dawa a, ambayo imeweza kuwekwa kwenye pakiti. Dawa hii ni ya madini chuma. Pia dawa hii ni ya kuongeza vitamini B12 , B6 na pia inaweza kusaidia damu mwilini na pia viungo vingin..

Sehemu ya vibanda duni mafuriko yameweza kutendeka. Maji imesambaa kila mahali na imebomoa baadhi ya vibanda hivyo na kuweza kuviangusha chini.

Watu wengi wameweza kufumuka kwenye mkasa ambao umetokea. Mkasa huu umetokea inaonekana kuwa ajali. Kuna moshi mwingi mweusi ambao unaendelea kupaa juu na magari ambayo yamepinduka yanaendelea kuungua.

Msitu umeshika moto, moto unawaka kwa kazi unaendelea kuchoma msitu ambao ni mkubwa sana moto huu unateketeza kwa haraka sana.

Muhudumu wa afya wa jinsia ya kike pamoja na mgonjwa wa kiume ambaye ameketi kwenye kiti. Watu wawili wamevalia barakoa, muhudumu huyu anaendelea kumdunga sindano kwenye mabega mgonjwa huyu.

Chumba cha kuzalia, mwanamke mmoja anaonekana kujifungua ana mume wake ambaye ameweza kushika mwanawe ambaye ameweza kuzaliwa anaonekana kuwa mwenye furaha.

Vijupa vidogo viwili. Vijupa hivi vina dawa ya kuzuia chanjo ya kuzuia homa ya manjano. Pia kando ya hapo kuna sindano ambayo inatumika kudungia dawa hiyo.

Mhudumu wa afya pamoja na msimamizi wa serikali. Mhudumu huyu wa afya wa kiume anaonekana akimpa mtoto chanjo aliyeletwa na mama yake. Pia kuna wamama wengine ambao wamewaleta watoto wao kupokea chanjo hii.

Mkulima wa jinsia ya kiume yuko kwenye shamba lake, amebeba kifaa cha kubeba dawa ya kunyunyizia mimea uku anaendelea kunyunyizia mimea yake dawa ili kuzuia magonjwa.

Daktari wa ng'ombe amevalia makuata bila maalumu ya kutumika katika kutibu kutibu ng'ombe, ana kifaa maalum cha kupima joto ameekea ngombe kwenye mapua ya ng'ombe.

Mhudumu wa afya wa jinsia ya kiume ambaye ako na sare ya afya. Pia katika uso yake amevalia barakoa anaendelea kumdunga mgonjwa sindano kwa mabega.

Mhudumu wa afya wa macho anaendelea kumwangalia mgonjwa ambaye anaugua macho. Anatumia kifaa maalum cha kuangalia macho, Mhudumu huyu pia ameweza kuvaa sare rasmi ya kiafya.

Wahudumu wa afya wamekita kambi mitaani na vijijini ili kuweza kuwapa wananchi chanjo. Wanaonekana wananchi wamekuja kutafuta kupewa chanjo hiyo wamevaa barakoa na huduma wafya wamevaa barakoa.

Watoto wadogo watatu wanaonekana na mitungi midogo. Kuna pia shimo la takataka na pipa la maji limeweza kupita pale. Watoto hawa wanaonekana kuchota maji kutoka kwenye pipa hizi.

Kichupa cha rangi nyeupe, kichupa hiki kiko na vidonge vya dawa. Vidonge hivi ni vya kuongeza madini ya chuma. Madini haya yanasaidia kunyoosha mwili.

Chumba cha wagonjwa waliolazwa, chumba hiki kina wagonjwa wawili. Mmoja ameweza kulala kwenye kitanda inaonekana si mwenye afya mzuri, mwengine ameweza kuketi na kukishikilia kichwa, kichwa kinamuuma.

Wanawake wanaonekana wakiendelea kufunza wanawake wengine. Kuna ubao ambao umeweza kuandikwa, umeweza kuchorwa sehemu ya ukike. Mwanamke mmoja ameshika kitambaa cha kujifunika wakati wa hedhi, ni kama wanajifunza kuhusiana na mambo ya usafi wa hedhi.

Sehemu ya huduma ya kiafya ya meno. Daktari wa meno pamoja na mgonjwa wake. Daktari huyu anaendelea kumhudumia mgonjwa wake kuangalia meno yake jinsi yalivyo.

Chumba cha kujifungua, mama mmoja amejifungua mtoto wake ,ameweza kumshika mtoto wake huku ameketi kwenye kitanda. Kitanda kile pia kimeweza kutandikwa vizuri.

wanafunzi wako katika maabara wanafanya utafiti wao, wamevalia sare rasmi za maabara huku wakiendelea na uafiti wao kwenye maabara.

Wamama wawili wanaonekana wakichota maji kwenye kishimo, kishimo hiki ambacho kinaonekana mama mmoja ameweza kuingia ndani na kuchota maji kutumia kisufuria, maji yanaonekana kuwa machafu, si mazuri kwa usalama wa binadamu.

Mkono umeshikilia kichupa kidogo. Kichupa hiki kiko na chanjo. Pia katika mkono huo katikati ya vidole kuna sindano inayotumika kuweka dawa hizi za chanjo katika mwili.

Mwanamke wa Kisamburu au Kimasai ameketi kwenye kiti anaendelea kuhudumiwa na mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya anamdunga sindano kama bega, sindano hii inaonekana kuwa ya chanjo.

Madaktari wa kuhudumia masikio. Daktari hao mmoja wa jinsi ya kike na mwingine jinsia ya kiume pamoja na mgonjwa wao wanaendelea kuangalia masikio yake kwa kutumia kifaa maalum.

Sehemu hii imeweza kufumbwa na mafuriko, maji mengi yameweza kusambaa njiani. Tuktuk zinaonekana kwaumbele zikigangana kupita kwenye maji hii, pia muhudumu wa bodaboda anaye beba abiria anaonekana kugangana kupita.

Mahabara, katika mahabara hii kuna mhudumu wa mahabara ambaye anaendelea kufanya utafiti wake. Kwenye meza kuna chupa vidogo vidogo ambavyo vina madawa au kemikali ambazo zinatumika na mhudumu.

Wananchi wamemiminika mahali hapa kuchotea maji, wengi wao wako na wheelbarrow , ambayo wanatumia kubebeba maji yao ishara toshs kwamba wanelekea mwendo mrefu au maji haya wanayatafuta kwa umbali.

Sehemu ikona mafuriko kubwa sana maji imejaa kila mahali. Wanaume wawili wanaonekana mmoja akiwa kwenye pikipiki mwingine akimsukuma nyuma akiendelea kwa maji haya ambayo yamejaa kila mahali.

Chupa tatu dogo ambazo ziko na dawa ndani yake, chupa za kwanza mbili zina dawa ya kukinga ugonjwa wa homa ya manjano, pia kuna shindano pale ya kutumika kupeana dawa hii.

Kituo cha afya wodi. Wagonjwa wamelala katika vitanda vya kulazwa. Mmoja wao analemewa kuzidiwa na kichwa mwengine akiwa ameekewa maji yanateremka polepole.

Mhudumu wa afya anaonekana hapa mbele, mkononi ameshika kichupa chenye dawa, kichupa kidogo. Pia ameshika sindano ambayo anatumia kuvuruta dawa kutoka katika kichupa hicho. Pia kuna watu ambao wameketi.

Daktari wa meno , yumo pamoja na mgonjwa wake. Anaendelea kumuangalia mgonjwa wake, amemshika kinywa chake kutumia vidole vyake ili kuweza kukagua meno kuona shida iko wapi.

Chumba cha kujifungulia, mama mmoja anaweza kumshika mwanawe. Mtoto huyu anaonekana kuwa mchanga sana, hii ni baada ya kujifungua. Mama huyu bado ameketi kwenye kitanda kumshika mwanawe kumpee sana.

Sehemu ya hospitali, chumba cha kuhudumia wagonjwa wa macho, mgonjwa wa macho ameweza kulazwa kwenye kitanda maalum, anaangaliwa macho yake na mhudumu wa jinsia ya kike.

Chumba cha upasuaji. Ni madaktari wa upasuaji wamo katika chumba cha upasuaji wamevaa sare zao rasmi za kutumika katika chumba cha upasuaji. Wanaendelea kumpasua mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda.

Barabara imeweza kukubwa na mafuriko. Barabara imefungwa maji imejaa kwenye barabara ,watumizi wa barabara hii wanaonekana wakipita kwenye maji kwa sababu njia imefungwa na mafuriko.

Mhudumu wa afya kuhudumia macho pamoja na mgonjwa wa macho wameweza kuketi. Mhudumu huyu anaendelea kumwangalia mgonjwa macho kutumia kifaa maalum cha kuangalia macho.

Hospitalini ni chumba cha upasuaji. Daktari wa kiume pamoja na nesi naye wa kike wanamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye pia ameshikwa na mashine maalum ili kuendelea kuangalia mgonjwa huo.

Kituo cha utafiti wa dawa za kuzuia virusi. Mkono wa mhudumu wa kituo hicho amebeba dawa mkononi ambayo ni ya kuzuia ueneshaji wa virusi.

Sehemu hii imeweza kukumbwa na mafuriko. Maji yamesambaa kila mahali. Mhudumu wa afya ambaye amebeba mgongoni mkoba. Mkoba huu una dawa za chanjo. Anaendelea kupeleka dawa ili kuwachanja watu wasipatwe na magonjwa yanayoletwa na mafuriko.

Chupa nyeupe , ndani mwake kuna dawa za kutibu magonjwa ya zinaa . Imeandikwa tarehe ya kuharibika na tarehe ya kutengenezwa .

Sehemu tabarari , sehemu hii inayoshe kuwa mvua hijaweza kunyesha kwa wakati mrefu. Mifungo yameweza kukufa inaonekana pale chini ,na pia kuna wanaume wawili wanaonekana wakitembea. Sehemu hii ni kama kule mashariki.

Wahudumu wa afya wakiwa wamevalia magwanda yao rasmi. Hii ni wakati ya Korona. Wahudumu hawa wamebeba mwili wa mtu aliaga kutokana na virusi vya Korona. Mgongoni wamebeba mitungi ya kuweza kupulizia dawa mwili huo.

Sehemu ya hospitali na mhudumu wa afya wa jinsia ya kiume. Mama amemleta mtoto wake mdogo, mhudumu huyu wa afya anaendelea kumpa mwana huyu dawa ya chanjo. Mhudumu wa afya anaonekana kuwa mwenye furaha na pia mama amefurahi.

Chumba cha upasuaji, una daktari wa upasuaji wa kiume na msaidizi wake wa kike. Wakimhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda maalum cha upasuaji wakiendelea kumhudumia.

Mhudumu wa kiafya wa kutumia dawa za kiasili. Amevaa kofia maalum na mkwanda maalumu ya kuonyesha yeye ni wa kutumia miti shamba. Anaendelea kubagua na kukata dawa hizi ambazo ameziweka pale chini.

Mafuriko yamezewa kutawala, maji yako kila mahali, gari linaonekana likiwa kwenye maji, pamoja na wahudumu wa boda boda ambao wamelazimika kupita kwenye maji wakitaabika kusafiri.

Wahudumu wa masikio wa jinsia ya kike watatu, wamo pale pamoja na mgonjwa wa masikio. Wahudumu hawa wamevaa sare zinazoonyesha ni siku ya kukumbuka, siku ya kidunia kukumbuka kusikia. Wanaendelea kupeana huduma yao siku hii muhimu.

Daktari wa kike anaonekana amevalia barakoa kwenye mdomo wake, anaendelea kutoa dawa katika kichupa kidogo kwa kutumia sindano ndogo.

Sehemu au kituo kilicho na mashine ya kulea watoto, kuna wahudumu wa kituo hicho wanaendelea kutadhmini na kuangalia jinsi watoto havyo wanavyoendelea kukua.

Janga la moto limeweza kutokea, vyumba vinaonekana kuteketea, moto mkubwa umeweza kuwaka na umeendelea kuteketeza numba hii ama nyumba hizi kwa ukubwa.

Ngamia anaonekana amefariki, ngamia huyu yuko kwenye jangwa, yaonekana kwamba alikosa chakula na maji na kwa hivyo akaweza kufa.

Kichupa kidogo ambacho kina madonge ya madini yanayoongeza madini ya vichuma na pia yanayoongeza vitamini ya C.

Mhudumu wa afya wa jinsia ya kike ameweza kuvaa magwanda marefu ya kishughuli za ki afya, mezani pia kuna chupa zilizo na dawa na mkononi pia ameweza kujifunika .

Chumba cha kuangalia macho. Kuna dakitari ambaye anahusika na kuangalia macho. Ana mgonjwa wa macho ambaye anaendelea, anatumia mashine rasmi ya kuangalia shida ya macho.

Mafuriko yameweza kutokea, maji mengi yamesambaa kila mahali, wakaazi wa maeneo haya wanataabika kwa kuondoa nyumba zao ambazo wanajaribu kuinua ili kuiondoa katika maji iliyo sambaa.

Sehemu maalum ya kulea watoto ambao wamezaliwa kabla ya wakati wao kuzaliwa. Watoto hawa wamewekwa kwenye mashine ambayo inawasaidia kupumua. Kuna mhudumu katika sehemu hiyo anaendela kukagua jinsi watoto hao wanavyoendela kuwa.

Sehemu muhimu ya afya, kuna wagonjwa ambao wamekuja kutafuta afya wanaendelea kuhudumiwa na wahudumu wa afya, wanaendelea kupewe sindano ya kuzuia magonjwa.

Mhudumu wa fya wajinsia ya kike ambaye amevalia barakoa pamoja na ambaye mwanamke mmoja amekuja kutafuta huduma za kiafya. Anapewa chanjo anadungwa dawa kwenye mambega yake.

Aina za dawa za mitishamba, dawa hizi ambazo ni mingi kuna dawa za maji, kuna dawa za unga, kuna dawa za vijiti, kuna dawa za matunda. Dawa hizi ni mingi na ni za kutibu magonjwa mbalimbali.

Chumba Cha kulazwa wagonjwa wagonjwa wawili wamelazwa pale chumbani mgonjwa mmoja ameketi kwenye kitanda ameshika kichwa Kuashiria ugonjwa imezidi kumlemea

Watoto wadogo. Watoto hawa wameonyesha sehemu zao za miguu na mikono zilizoadhirika na magonjwa ya vipele. Vipele hivi imeeza kuwatoka katika ngozi yao kwa wingi.

Mtaro wa kupitisha maji taka na pia mabomba ya kupitisha maji yamepita pale. Kuna watoto wadogo ambao wanaendela kuchota maji kutoka kwa yale mabomba ya kupitisha maji.

Chumba cha kung'oa meno, kuna daktari ambaye anaendela kung'oa mgonjwa meno na pia kuna msaidizi wake. Wote wawili wamevalia barakoa.

Mmea wa muhindi mumea huu umevamiwa na nzinge. Nzige hawa ambao ni waharibifu sana wanaendelea kuvamia mumea huu na kuwaharibu.

Mhudumu anaonekana kuwa anamshika mtoto ambaye amezaliwa. Muuguzi ambaye amesaidia mama kuzaa mtoto mama anaonekana kuwa amelala kwa kitanda na aweza kuzaa mtoto wake.

Kliniki ya kuangalia meno au kutibu meno. Mhudumu wa kike ambaye anatabasamu, ameketi pale katika meza ya kupokea maelezo akingojea wateja wake waweze kuingia.

Tangi kubwa la maji lililotundikwa kwenye mawe. Tangi hili linaandikwa kuwa watu wanaotumia tangii hii wanakunywa maji safi tangi hii liliweza kuletwa na shirika la Hope Care watoto wadogo wa shule wanaonekana wakichota maji kutoka kwenye.

Sehemu ya daktari ama daktara wakiasilia kuweza kutibu magonjwa kutumia dawa ya kiasilia. Kuna chupa zimeeza kuenea, chupa hizi zimeweza kubeba dawa ya kiasilia. Kuna pia zingine na vitu kama irisi na vitu vya kutibu magonjwa kwa kutumia dawa za kiasilia.

Wapangaji wamevamiwa na mafuriko. Wanawake wawili wanang'ang'ana kuchota maji yaliofurika katika maboma yao kumwanga nje ili kuweza kuendelea na maisha yao.

Madaktari wanaeza kuonekana sehemu ya mbele. Madaktari hawa ambao ni jinsi ya kiume wamevalia sare za mahabara mkono daktari wa mbele kabisaa kuna kifaa ambacho amekishika aendelea kufanya uatfiti wake.

Sehemu ya hospitali, kuna mhudumu wa afya kwa meno. Mwanamke mmoja amelazwa anaendela muhudumu huyu akiwa anaendelea kuangalia kwenye mdomo wake kuangalia meno.

Nzige wengi sana wameweza kuvamia mimea kwa wingi, wanaendelea kuharibu mimea hii na kuiwacha katika hali isiyoelezeka, mimea ambayo ni ya kijani inabaki kuwa hakuna tena kijani.

Sehemu hii imejengwa na kuweka mapipa za kutoa maji ya kunawa mikono. Watoto wa shule wanoenakana kuosha yao, huku wamevalia barakoa. Hii ni wakati ambapo kulikuwa na virusi vya corona.

Mtu mgenzia wa kiume amesimama na kuinua mkono kwa furaha huku ameshika tangazo linalonyesha maji na umuhimu wa kutunza maji. Nyuma yake kuna tank za maji. Tank hizi ni kubwa za kuhifadhi maji.

Chumba cha upasuaji. Madaktari watatu, moja wa jinsia ya kike, mwengine wa jinsia ya kiume ambayo wamevalia sare zao rasmi za upasuaji wanaendelea kumpasua mgonjwa.

Kichupa kidogo. Kichupa hiki ni chenye dawa ya chanjo ya kuzuia homa ya manjano. Mkono hii imeweza kushika kichupa hiki na sindano ambayo itatumika kutoa dawa hizi.

Sehemu hii imeweza kukumbwa na mafuriko. Mafuriko haya yameweza kusambaa kila mahali. Nyumba zimeweza kuzama katika maji. Mtu watu wanaonekana wakitembea katika maji pamoja na dodo, watoto wadogo na pia mbuzi.

Hospitalini chumba la upasuaji, madaktari wa upasuaji ambao wako katika sare zao kamili za kufanyia upasuaji, katika kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda anaendela kuhudumiwa na pia mashini tarakilishi zinaendelea kuonyesha maelezo yake.

Ajali ya magari imeweza kutokea. Gari la mafuta ya petroli linaonekana pale na gari lingine ambalo limweza kuanguka halijulikanii ni aina gani, watu wameweza kujaa pale nakujaribu kuzima moto.

Sehemu ya maabara ya hospitali. Muhudumu wa maabara hii ama dakrari, anaendelea kufanya utafiti wake. Daktari huyu ameweza kuvaa magwanda rasmi ya maabara. Pia katika meza hio kuna vichupa mbalimbali na sehemu za kufanyia utafiti.

Duka sehemu ya urembo ,mwanamke mmoja amekuja kutombolewa masikio .Naye mhudumu wa pale anatomboa masikio kifaa maalum cha kutomboa masikio.

Sehemu ya nchi kavu, kunaonekana mvua hakujanyesha kwa munda mrefu. Pia miti inaonekana kunyauka. Mwanamke msomali anaonekana yuwatembea pale, mifugo pia imeweza kuangamia.

Sehemu ya kituo cha afya. Kuna madaktari pale wanaohudumia wananchi ambao wamefika kupata chanjo. Chanjo hii yanaonekana ni kwamba ya kuzuia magonjwa aina mbalimbali.

Watu wawili wenye jinsia ya kike. Mmoja anaonekana akiwa amebeba mtoto. Wanamitungi ya maji kwenye migongo yao. Wanaonekana wakienda kutafuta maji kwa umbali.

Wahudumu wa afya wa vijijini au wahudumu wa afya wa nyumbani wanaendela kupewa taarifa na aliyekuwa waziri wa afya waziri Doline. Anaendelea kuwahimiza.

Moto umewaka kwenye msitu. Moto huu ambao ni mkubwa sana unaendelea kuteketeza msitu. Msitu huu unaonekana kuwa mkubwa moshi unaonekana kupaa angani.

Washonaji wa kike wanoendelea na shugli zao za kushona vitamba vya kufunika mdomo vijulikanavyo kama barakoa wanaendelea kutumia machini maalumu kutengeneza barakoa kwa wingi .

Daktari wa meno pamoja na mgonjwa wake .Daktari huyo kichwani amevalia , amevaa barakoa pamoja na kifaa kinachotumika kuangalia meno .

Wamama wa kisomali pamoja na wana wao wamepiga foleni kuchota maji. Wanaonekana wamengojea maji hayo kwa hamu na ghamu ili iweze kuwasaidia.

Mhudumu wa afya pamoja na mgonjwa wake. Mgonjwa huyu ameweza kulazwa kwenye kitanda na anaanza kuingizwa kwenye mashine ya uchunguzi ili kuweza kuchunguza zaidi ni ugonjwa gani ana ugua.